Hili ni bango kubwa lenye rangi ya kijani lililopambwa kwa maandishi yenye rangi nyeupe pamoja na njano, yanayoonesha kuwa duka la mifugo lipo sehemu hii hivyo wateja wadogo kwa wakubwa, wanaruhusiwa kuja hapa kwa ajili ya kununua vifaa vya kilimo na mifugo.

Hili ni duka linalouza bidhaa za kilimo pamoja na mifugo. Bidhaa zinazouzwa katika duka hili, zimepangwa vizuri katika makabati ya wazi yanayoonekana vizuri. Hivyo ni rahisi kwa mnunuzi anapofika hapa kuchagua bidhaa anayohitaji.

Hili ni duka linalouzwa vifaa vya kilimo pamoja na mifugo, kuna muuzaji aliyekuwa ndani ya duka hilo kadhalika bidhaa zinazouzwa zimepangwa vizuri katika makabati ya wazi, hivyo zinaonekana katika ubora wake.

Hili ni duka la kilimo la mifugo, kuna muuzaji aliyekuwa ndani ya duka hilo bidhaa zinazo uzwa katika makabati ya wazi zinazo onekana vizuri, zinazo zingine zimening'inizwa na zingine zimepangwa vizuri kutoka chini hadi juu.

Ndizi ni zao la biashara. Shamba hili kubwa baada ya kuvuna ndizi wanazipakia katika matenga ya plastiki yenye rangi ya njano, bluu na kijani ili iweze kuwa rahisi kuzisafirisha kuitoa shamba mpaka maeneo ya sokoni.

Uvunaji wa viazi mbatata, ambalo ni zao la biashara hufanywa na wakulima wenyewe kipindi ambacho zao hilo limekomaa shambani. Wakulima huvikusanya kwa kutumia ndoo na baadae kwenda kupeleka katika gari ili kuweza kuvipeleka sokoni.

Hili ni shamba la mbogamboga zilizostawi vizuri, ambazo ni zao la biashara. Hivyo mkulima anapofikia kuvuna mavuno yake huchuma na hatimaye kuweza kupeleka sokoni ili aweze kuuza na kupata pesa.

Hili ni shamba lililolimwa mboga mboga zikistawi vizuri zenye rangi ya kijani. Mboga hizi ni zao la biashara kwa mkulima, hivyo zinapofikia kuchumwa mkulima ana chuma na anakuwa na uwezo wakupeleka sokoni na kuuza.

Ulimaji wa mbogamboga ni mazao ya biashara hivyo mkulima baada ya kuvuna mazao yake yakiwemo karoti, makabichi, vitunguu, ndizi pamoja na mazao mengine anauwezo wa kupeleka sokoni.

Nyanya ni zao la biashara. Mkulima anapomaliza kuvuna, hukusanya sehemu moja ili aweze kuchambua nyanya iliyokuwa bora na nzuri, na hatimaye aweze kuipeleka sokoni ili aweze kuuza na kupata pesa yake.

Kahawa ni zao la biashara baada ya kuvunwa na wakulima huitoa katika viroba na kuitandika katika maturubai ya nailoni, ili iweze kuwa rahisi kuichambua yaani kutoa vitu visivyofaa na kuacha kahawa iliyokuwa safi.

Hawa ni wakulima baada ya kuvuna viazi vyao vitamu, ambavyo ni zao la biashara wanachambua viazi hivyo na vile vizuri, vimewekwa katika matenga yenye rangi ya kijani na bluu ili iweze kuwa rahisi kuvisafirisha kutoka shamba.

Uvunaji wa mahindi ambao ni zao la biashara mfano la wakulima wenyew shambani, wakulima hutumia vikapu maalumu kwa kuhifadhia mahindi hayo wakati wa kuchuma, ili iweze kuwa rahisi kutoka shamba mpaka nyumbani.

Uvunaji wa chai ambalo ni zao la biashara hufanywa na wakulima wakiwa na vikapu nyuma ya migongo yao, ili kuweza kurahisisha wakati wa kuchuma na kuweza kutupia mgongoni. Shamba hili la chai lipo katika maeneo ambayo, kuna misitu mikubwa.

Nyanya ni zao la biashara, wakulima wapo katika shamba lao la nyanya, wakielezana namna sahihi ya utunzaji wa shamba lao, nyanya hizi zimelimwa kwa kufuata mistali minyoofu na kuna mipila iliyopita chini yenye rangi nyeusi ambayo inadondosha matone ya maji katika shamba hilo.

Matango ni zao la biashara, shamba hili la matango limelimwa kwa kufuata mistari minyoofu iliyonyooka. Na kuna mpira unaozungusha matone ya maji katika kila mimea wa mtango huo. Pia shamba hili limezuiliwa kwa mfumo maalumu wa maturubai ambao unapitisha mwanga mchache wa jua, pia huzuia wadudu kuingia ndani.

Vitunguu ni zao la biashara baada ya kuvunwa na wakulima shambani, hupakiwa katika viroba vya rangi nyekundu ili iweze kuwa rahisi kuvisafirisha kutoa shamba mpaka kupeleka sokoni, viroba hivi vinapitisha hewa kwa urahisi hivyo vitunguu haviwezi kuharibika.

Hili ni shamba la mbogamboga lililolimwa na kustawi vizuri lenye rangi ya kijani, ambalo limelimwa kwa kufata mistari minyoofu, na kuachia nafasi baina ya mstari mmoja na mwengine.

Mahindi ni zao la biashara, baada ya kuvunwa na mkulima huyaanika katika turubai ili yaweze kukauka kwa urahisi, na badaye huweza kuyapukuchua ili chakula kiweze kupatikana.

Wakulima wa ndizi ambalo ni zao la biashara, wamevaa makoti yenye rangi ya kijani wakiwa na mapanga yao mkononi, wameshavuna mikungu yao ya ndizi na kuipanga sehemu moja, zoezi hili hufanyika kipindi ambacho mikungu hii ya ndizi imekomaa shambani.

Viazi mbatata ni zao la biashara, wakulima wanapovuna huvikusanya sehemu moja na baadae kuvipakia katika viroba maalumu vikubwa ili iweze kuwa rahisi kuvisafirisha kutoa shamba hadi sokoni.

Ndizi ni zao la biashara. Wakulima wanapakia ndizi hizo katika gari ili waweze kuzipeleka sokoni. Ndizi hizo wanazipakia katika matenga maalumu yaliyotengenezwa kwa kutumia malighafi ya mbao.

Viazi mbatata ni zao la biashara, huvunwa na wakulima wenyewe kipindi ambacho viazi hivyo vimefikia muda wake, hutumia majembe ili kuweza kutifulia udongo kwa urahisi na jukusanya viazi hivyo sehemu moja.

Kahawa ni zao la biashara mkulima aliyevuna kahawa yake na kuijaza katika dumu, yaani ipo tayari kwa ajili ya kwenda kuianika ili na kupauka aweze kuipeleka sokoni na kuiuza.

Mananasi ni zao la biashara, shamba hili limepunguzwa majani ya mmea wa mti wa mnanasi ili iwe rahisi kuonekana kwa nanasi lililozaliwa, hivyo basi inampelekea mkulima kupita vizuri katika shamba lake na kuvuna mananasi.

Maparachichi ni zao la biashara, wakulima baada ya kuvuna na kupakia kwenye matenga ya plastiki yenye rangi ya bluu ili iweze kuwa rahisi kwa wao kusafirisha, yaani kuyatoa shamba mpaka maeneo ya sokoni.

Uvunaji wa viazi mbatata, ambalo ni zao la biashara hufanywa na wakulima wenyewe kipindi ambacho viazi hivyo vimekomaa shamba baada ya kuvuna hukusanywa sehemu moja, ili iwe rahisi kwa wao kuweza kuvipakia kwa ajili ya kuvipeleka sokoni.

Hili ni shamba la mipapai, ambalo ni zao la biashara, kuna mkulima anayechuma papai lililoiva vizuri, shamba hili limelimwa kwa kufuata mistari minyoofu iliyonyooka na kuachia nafasi baina ya shina moja la mpapai na lingine.

Mahindi ni zao lla biashara, yanapovunwa na mkulima hupakiwa katika viroba ili iweze kuwa rahisi kuwekwa katika gari kwa mpangilio uliokuwa mzuri, na hatimaye kusafirishwa kutoka shamba hadi nyumbani.

Haya ni magunia makubwa yenye rangi nyeupe yenye mistari mekundu iliojazwa viazi ambalo ni zao la biashara. mkulima baada ya kuvuna viazi vyake amejaza katika viroba hivyo iliiweze kuwa rahisi kusafirisha, yani kupakia katika magari kutoa shamba hadi mjini.

Nyanya ni zao la biashara, mkulima alishikilia mmea wake wa nyanya, ambazo zimeshakomaa yaani zinataka kuanza kuiva, hivyo ziko tayari kwaajili ya kuchumwa ili kupelekwa sokoni.

Ndizi ni zao la biashara. Shamba hili la migomba lililolimwa kwa kufwata mistari mizuri iliyonyooka na kuachia nafasi baina ya shina moja la mgomba na lingine, mkulima anajihakikishia kulima mazao mazuri katika shamba lake.

Kabeji ni zao la biashara mkulima anapoyavuna hukusanya sehemu moja kabla ya kuyapakia na kuyasafirisha ili kupeleka sokoni hivyo mkulima anakuwa na uhakika wa kujua hesabu ya kabeji iliyopatikana katika shamba lake.

Hili ni shamba la kahawa ambalo ni zao la biashara, limezaa na kustawi vizuri kuna kahawa yenye rangi nyekundu ambayo tayari imeshaiva, yaani ipo tayari kuja kuchumwa na ile bado haijaiva yenye rangi ya kijani.

Hili ni shamba la vitunguu ambalo ni zao la biashara limelimwa kwa kufuata mistari minyoofu iliyonyooka na kuachia nafasi baina ya mstari mmoja na mwingine. Katika mistari hiyoo kuna mipira meusi iliyopitishwa ili kuweza kudondosha matone ya maji kuwezesha zao hili lililopandwa kuweza kukua vizuri. Halikadharika, kuna mabwana shamba wawili wanaopita kukagua shamba hili.

Mkulima wakuotesha mbegu yake katika vifaa vya plastiki vilivyojazwa udongo, kabla ya kwenda kuipanda shambani. Hivyo zoezi hilo linamwakikishia ubora wa mbegu yake kabla ya kuipeleka katika shamba.

Hili ni shamba lililolimwa mazao yaliyostawi vizuri yenye rangi ya kijani, yamelimwa kwa kufuata mistari minyoofu yaani mfumo wa matuta, kuna mipira ya maji yenye rangi nyeusi ambayo inadondonshamatone ya maji katika kila tuta.

Huyu ni mkulima yupo katika shamba lake la nyanya, lililostawi vizuri. Nyanya zake zimeshazaa, zipo zenye rangi nyekundu ambazo zimeshakomaa na kuiva, na zile zenye rangi ya kijani ambazo bado hazijaiva.

Hili ni shamba la mbogamboga zilizostawi vizuri zenye rangi ya kijani, Wakulima hawa wamelima mboga hizi kwa kujaza udongo katika viroba vyeupe na hatimaye kukagua matunzo ili kuweza kupandikiza miche hii ya mbogamboga na kuweza kustawi vizuri.

Nyanya ni zao la biashara zinapovunwa na mkulima hupakiwa katika matenga yenye rangi nyeusi, pamoja na nyekundu ili ziweze kuwa rahisi kuweza kusafirisha kuzitoa shamba hadi maeneo ya sokoni.

Mkulima huotesha miche katika vikopo vyeusi vilivyojazwa udongo ili iweze kuwa rahisi kwa yeye kupandikiza katika shamba lake, hivyo vifuko hivi humwakikishia mkulima mbegu iliyopandwa kuwa ni bora au sio bora.

Hii ni mashine inayomrahisishia kazi mkulima shambani, ina uwezo wa kutifuatifua ardhi yaani kuchimbua udongo na hatimaye mkulima anakuwa na uwezo wa kuja kupanda mazao anayoyahitaji. Mashine hii ina rangi nyekundu pamoja na nyeusi.

Hili ni trekta linalotumika kumrahisishia shughuli zake mkulima shambani. Trekta hili hutumika kufyeka majani, au hutumika kutifua udongo yaani kuandaa ardhi kwa ajili ya kuja kupanda mazao.

Hii ni mashine inayotumika kumrahisishia kazi mkulima shambani. Mashine hii, inayofyeka majani na kuyalaza kwa uzuri sehemu moja, hivyo kurahisisha zoezi zima la uvunaji wa majani.

Hili ni shamba la mbogamboga zilizostawi vizuri zenye rangi ya kijani, kuna mashine zinazotumika kukuza maboga hizi hadi kufikia hapo zilipo. Hivyo mashine hizi ni nzuri kwa sababu zinamuhakikishia mkulima kuvuna mazao mengi.

Hizi ni mashine za kisasa zenye rangi nyeupe, zinazomrahisishia kazi mkulima shambani. Hivyo, mkulima anakuwa na uwezo wa kupandikiza mbogamboga katika mashine hizi zinazotunza maji, na baadae hurahisisha mboga hizo kukua vizuri, kusitawi, na kuwa na rangi ya kijani, na kumhakikishia mkulima kuja kuvuna mazao yake.

Hizi ni mashine zinazotumika kufyekea majani ili kumrahisishia kazi mkulima ya kufyeka eneo kubwa kwa kutumia muda uliokuwa mchache. Mashine hii inaendeshwa na mkulima mwenyewe.

Hii ni mashine inayo tumika kuaandaa shamba kwaajili ya kuja kupanda mazao, Mashine hii hutifua tifua udongo na kuuweka sawa katika levo moja, Hivyo mkulima inamrahisishia kazi katika kuja kupanda mazao yake.

Hili ni trekta. Ni mashine anayotumia mkulima ili kuweza kutifulia udongo, yaani kuandaa ardhi kabla ya kuja kupanda mazao. Trekta hili lenye rangi nyekundu linamrahisishia mkulima kuandaa ardhi kubwa kwa mda huo mchache.

Ufugaji wa samaki wa urembo, hujumuisha samaki wadogowadogo wenye rangi nzuri za kuvutia zikiwemo nyekundu. Samaki hao hufugwa katika sehemu ambayo maji yametuama ili iweze kuwa rahisi kwa wao kukaa na kuchezacheza ndani ya maji hivyo eneo hili zuri lililozungushiwa mawe ambayo maji yametuamishwa yanawezesha samaki hao kukaa vizuri.

Hiki ni chombo maalumu kilichotengenezwa kwa malighafi ya vioo, ili kuweza kufugia samaki ndogondogo za marembo, uwepo wa samaki hizo katika chombo hiki kinapendezesha, kwa sababu samaki hao huchezacheza vizuri.

Hivi ni vitalu vya miche, ambavyo mkulima hutumia miche hii kwenda kupanda shambani hatimaye msitu kupatikana, mkulima huyu akichagua baadhi ya miche anayoitaka kwa ajili ya kwenda kupanda ili kutengeneza misitu.

Huu ni msitu, wenye mto ambao unapitisha maji ndani yake. Kuna miti iliyoshikana na kufungamana vizuri, mirefu kwa mifupi midogo kwa mikubwa, alikadhalika imetawaliwa kwa rangi nzuri ya kijani.

Hiki ni kilimo kinachotumia mfumo wa matone ya maji ilikuotesha mboga mboga nzuri yenye rangi ya kijani iliostawi vizuri. Maji hayo hushikiliwa katika mabomba meupe ambayo juu yake kuna vitobo, vitobo hivi huja kupandikizwa miche mizuri ya mboga mboga na baadae huja kukua hivyo kumhakikishia mkulima kuja kuvuna.

hiki ni kilimo kinachotumia mfumo wa matone ya maji ili kuweza kuotesha mbogamboga zilizostawi vizuri zenye rangi ya kijani, maji hayo hushikiliwa na mabomba meupe ambayo juu yake kuna vitundu maalumu ambayo miche hiii imepandikizwa. shamba hili pia limezungushiwa mfumo maalumu unaozuia mwanga wa jua kupenya kwa wingi na pia kuzuia wadudu kuingia ndani yake ,kuna mkulima pia alievalia fulana yupo katika shamba hilo.

Hili ni shamba la mbogamboga zilizo stawi vizuri zenye rangi ya kijani, zimeoteshwa kwa mfumo maalumu wa matone ya maji; kuna mkulima aliyeshikilia kitaru cha miche ambayo iko tayari kwa ajili ya kwenda kupandikizwa.

Hili ni shamba la mbogamboga zilozostawi vizuri zenye rangi ya kijani. Zimelimwa kwa kutumia mfumo wa matone ya maji ambayo yameshikiliwa katika mabomba meupe yenye vitundu kwa juu, ambavyo miche hiyo na mbogamboga huja kupandikiza.

Hiki ni kilimo kinachotumia mfumo wa matone ya maji ili kuotesha mazao. Shamba hili la pilipili limelimwa kwa kufuata mistari minyoofu iliyonyooka na kuachia nafasi baina ya mstari mmoja na mwingine. Kuna wakulima wawili wanaokagua shamba hili la pilipili.

Hili ni shamba kubwa, lililolimwa mbogamboga zilizo stawi vizuri, ambayo ni zao la biashara Wakiwa wanangojea majani Ili mboga zistswi vizuri

Baada ya kuvunwa nyanya hupelekwa kiwandani huoshwa na kusafisha vizuri, na hatimaye huwekwa kwenye vifungashio maalum vya plastiki ili kuweza kuvipeleka sokoni.

Hili ni shamba kubwa lililolimwa mbogamboga zilizostawi vizuri zenye rangi ya kijani, zimelimwa kwa kufata mistari minyoofu iliyonyooka na kuachia nafasi baina ta mstari mmoja na mwengine.

Huu ni ufugaji wa kuku wengi weupe katika banda moja, banda lao limejazwa malanda mengi ambayo yanawezesha kuku hao kukaa vizuri bila ya kupata ubaridi unaotokana na ardhi.

Hili ni shamba kubwa linalotumia mashine za kisasa, zikiwemo trekta, yaani kuutifua udongo, kuiandaa ardhi kabla ya kuja kupanda mazao. Hivyo humrahisishia mkulima kuandaa ardhi kubwa kwa muda uliokuwa mchache.

Mashamba makubwa hulima vitunguu kwa wingi sana, na baada ya kuvuna huvihifadhi katika sehemu iliyokuwa kavu na baadae huja huvipima na kuviweka katika viroba vikubwa ili iweze kuwa rahisi kwa waokuvisafirisha kuvipeleka sokoni.

Hili ni shamba kubwa lililostawi vizuri mbogamboga hizi zenye rangi ya kijani. Zimelimwa kwa kufuata mistari minyoofu iliyonyooka vizuri, na kuachia nafasi baina ya tuta moja na mstari, na mingine.

Hili ni shamba kubwa lililolimwa mbogamboga zilizostawi vizuri zenye rangi ya kijani. Shamba hili kubwa kuna majengo pembeni ambayo yanaonesha kuwa wakazi wanaohudumia shamba hili wanaishi hapo.

Hili ni shamba kubwa la mananasi, yameshazaa na mengine yameshakomaa yaani yameshaaanza kuiva, hivyo ni wazi tosha kuwa mkulima yupo tayari kwa ajli ya kuja kuvuna mananasi yake.

Wanaomiliki mashamba makubwa ya vitunguu baada ya kuvunwa hupakia katika matenga ya plastiki ya rangi ya bluu ili iweze kua rahisi kuvisafirisha kutoka maeneo ya shambani hadi maeneo ya sokoni.

Hili ni shamba kubwa lililostawi mbogamboga nzuri zenye rangi ya kijani. Limezungushiwa mfumo maalumu wa maturubai meupe, ambayo yanaruhusu mwanga mchache wa jua kupenya ndani. Pia mfumo huu wa maturubai meupe huzuia wadudu kupenya.

Hiki ni kilimo kikubwa kinachofannywa na kiwanda. Kimezungushiwa mfumo maalumu wa turubai nyeupe yaliyofungwa katika nguzo za miti ambayo huruhusu mwanga mchache wa jua kupenya ndani, na hivyo kuzuia wadudu kushambulia mimea inayolimwa katika shamba hilo.

Kilimo cha umwagiliaji. Mkulima akishikilia dumu la kumwagilia maji akimwagilia miche aliyoiotesha ambayo ipo katika mfumo wa vitabu. Baada ya miche hii kukua, mkulima anakuwa na uwezo wa kuichukua na kuenda kuipeleka shambani.

Hiki ni kilimo kinachotumia mfumo wa umwagiliaji, kuna mipira meusi ambayo inakwenda kudondosha matone ya maji katika kila shimo ambalo mbegu hiyo imepandwa, hivyo mkiulima anakuwa na uhakika wakuotesha mbegu yake.

Hiki ni kilimo kinachotumia mfumo wa umwagiliaji, kuna mipira meusi ambayo inakwenda kudondosha matone ya maji katika shamba hilo na kusambaza maji katika eneo lililokua kubwa.

Hiki ni kilimo cha umwagiliaji, shamba hili la pilipili limepandwa kwa kufuata mistari minyoofu iliyonyooka, kuna mipira meusi inayodondosha matone ya maji katika kila shina la mpilipili. Halikadhalika eneo hili la shamba, limezungushiwa mfumo maalumu wa matrubai ambayo yanazuia wadudu kuingia.

Hiki ni kilimo kinachotumia mfumo wa umwagiliaji, shamba hili limelimwa kwa matuta na kuachia nafasi baina ya tuta moja na lingine, hivyo mkulima anapitisha maji katika shamba hili kupitia mifereji hiyo, hivyo kumuhakikishia kueneza maji mengi katika shamba.

Hiki ni kilimo cha umwagiliaji, kuna mipira meusi inayopita katika kila shina la shamba hili na kudondosha matone ya maji. Hivyo kuiwezesha mimea iliyopandwa hapa kukua na kustawi vizuri. Halikadhalika pia, shamba hili limezungushiwa kwa mfumo maalumu wa maturubai ambayo, huwezesha mwanga mchache wa jua kuingia ndani na kuzuia wadudu.

Hiki ni kilimo kinachotumia mfumo wa umwagiliaji. Kuna mpira mkubwa wenye rangi ya bluu ambao unapitisha maji katika shamba hili. Kuna mipira meusi midogomidogo ambayo imeunga katika mpira huo wa bluu na kudondosha matone ya maji katika kila shina la mmea ambao hupandwa.

Hiki ni kilimo cha umwagiliaji kinacho tumia mipira ambayo inakwenda kudondosha tone la maji katika kila shina la mmea uliopandwa, hivyo kilimo hiki kinamhakikishia mkulima kueneza maji mengi katika eneo lililokuwa kubwa.

Hiki ni kilimo kinachotumia mfumo wa umwagiliaji, kuna bomba jeupe kubwa lililopitishwa chini ya ardhi, kuna mabomba mengine madogo madogo meusi ambayo yameungana na bomba hilo jeupe, ili kuweza kuchukua maji na kuyafikisha katika sehemu ya ardhi ili kuweza kuyagawanyisha.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye milima na mabonde, bwawa kubwa la maji, miti iliyoachanaachana, vichaka pamoja na nyasi fupi na ndefu. Sehemu hii inaweza kutumika kwa ajili makazi ya viumbehai, wakiwemo ndege pamoja na wanyama.

Hii ni sehemu ya ardhi, yenye mto unaopitisha maji, vichaka, nyasi fupi na ndefu miti iliyo achanaachana pamoja na msitu. Sehemu hii ni nzuri kwa ajili ya makazi ya viumbe hai wanyama pamoja na ndege.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye milima na mabonde, nyasi fupi na ndefu pamoja na msitu. Sehemu hii inaweza kutumika kwa ajili ya makazi ya viumbe hai, wakiwemo wanyama pamoja na ndege.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye bonde kubwa, miti iliyoachana achana, nyasi fupi, pamoja na ndefu. Hali kadhalika, kuna nyumba za watu wanaoonekana wakiishi katika maeneo haya. Hivyo, maeneo haya ni mazuri kwa ajili ya makazi ya viumbe hai.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye milima na mabonde, bwawa kubwa la maji, misitu, miti iliyoachana achana, vichaka, nyasi fupi na ndefu. Sehemu hii inaweza kutumika kwa ajili ya makazi ya binadamu pamoja na kilimo.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye milima na mabonde, misitu, vichaka pamoja na miti iliyoachanaachana. Sehemu hii ni nzuri sana kwa ajili ya makazi ya viumbe hai, wakiwemo wanyama pamoja na ndege.

Hii ni sehemu ya ardhi, yenye bwawa kubwa la maji au dimbwi, nyasi fupifupi, msitu pamoja na miti iliyoachana. Sehemu hii inaweza kutumika kwa ajili ya makazi ya viumbe hai, wakiwemo; wanyama, ndege pamoja na wadudu wengine.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye milima na mabonde, imetawaiwa na rangi ya kijani yaani misitu pamoja na nyasi fupi na ndefu, vichaka pamoja na miti iliyo achanaachana.

Hii ni sehemu ya ardhi, yenye mlima mkubwaa uliojaa barafu inayoonekana kileleni, una msitu mkubwa nyasi fupi pamoja na ndefu, pamoja na miti iliyoachana achana. Eneo hili limeweza kutumika hasa kwa ajili ya makazi ya viumbe hai wakiwemo ndege pamoja na wanyama.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye milima na mabonde, mashamba ambayo yanalima mazao miti mirefu pamoja na misitu, sehemu hii inaweza kutumika kwajili ya makazi ya viumbe hai wakiwemo wanyama pamoja na ndege.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye miti miwili mikubwa, nyasi fupi pamoja na ndefu sehemu hii inaweza kutumika kwa ajili ya makazi ya wanyama pamoja na ndege yani mbugani.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye milima na mabonge, misitu midogomidogo pamoja na miti iliyoachana achana. Sehemu hii pia kuna mashamba yaliyolimwa, hivyo yanaweza kutumika kwa ajili ya makazi ya viumbe hai ikiwemo ndege, wanyama pamoja na binadamu.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye milima na mabonde, pamoja na mashamba ambayo yamelimwa, pia kuna misitu pamoja na miti iliyoachanaachana. Sehemu hii inaweza kutumika kwaajili ya shughuli za kibinadamu zikiwemo kilimo na pia inaweza kutumika kama makazi.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye milima na mabonde pamoja na bwawa kubwa la maji au ziwa, sehemu hii inaweza kutumika kwa ajili ya makazi ya viumbe hai ikiwemo wanyama pamoja na ndege.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye mto ambao unapitisha maji, miti ilioachana achana, nyasi ndefu pamoja na vichaka. Sehemu hii inaweze kutumika kwa ajili ya makazi ya viumbe hai wakiwemo Wanyama pamoja na ndege.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye bonde kubwa iliyotawaliwa na misitu yenye rangi ya kijani pamoja na nyasi fupi. Kuna wanyama aina ya twiga waliopo katika eneo hili, hivyo ni wazi tosha kuwa hapa ni mbugani au sehemu hii ni nzuri kwa ajili ya makazi ya wanyama.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye mto unaopitisha maji yake. Kuna kivuko cha daraja ambacho kinatumika na watu, na kadhalika kuna msitu ambao una miti iliyoachana achana pamoja na vichaka.

Hii ni sehemu ya ardhi yenye milima na mabonde, misitu, miti iliyo achanaachana pamoja na vichaka. Sehemu hii ya ardhi inaweza kutumika katika makazi ya viumbe hai ikiwemo wanyama pamoja na ndege.

Hii ni sehemu ya ardhi, Kuna mto unaopitisha maji yake, Ulio tawaliwa na nyasi fupi pamoja na ndefu, Kuna miti iliyo achana achana, Sehemu hii inaweza kutumika kwaajili ya makazi ya viumbe hai wakiwemo wanyama pamoja na ndege.

Hii ni sehemu ya ardhi, yenye nyasi fupi na ndefu, na miti iliyo achanaachana pamoja na vichaka. Sehemu hii ni nzuri sana kwa ajili ya makazi ya viumbe hai, wakiwemo wanyama pamoja na ndege.

Hili ni sehemu ya ardhi iliyotawaliwa na nyasi fupi miti iliyoachanaachana pamoja na vichaka, Kuna wanyamapori wanaoishi katika sehemu hii ikiwemo pundamilia pamoja na twiga.

Huyu ni ndege, yaani kuku aina ya kanga, yuko na watoto wake, yaani vifaranga, katika eneo lenye nyasi fupi hivo kuwawezesha kuku hawa kukua vizuri katika maeneo haya.

Mbegu bora na nzuri huoteshwa na mkulima kabla ya kwenda shambani, mkulima huotesha mbegu izo katika vifuko vyeusi vilivyojazwa udongo kabla ya kupelekwa shambani na badae kuja kuota hivyo kumwakikishia mkulima kabla ya kupelekwa shambani.

Mbegu bora inapopatikana mkulima huipanda shambani, shamba hili a mahindi limepandwa kwa kutumia mistari nyoofu ila lina majani linalohitajika kupaliliwa ili majani yaweze kukua.

Hawa ni wakulima wanaoshikilia vifuko vya mbegu katika mikono yao. Wapo katika kitalu chenye udongo, hivyo wanapanda mbegu hizo ili waweze kuja kupata miche. Eneo hili limezungukwa na maua mazuri yaliyokatiwakatiwa vizuri.

Hivi ni vitalu vya miche, ambazo vimetokana na mkulima kupanda mbegu katika vifaa maalumu vilivyojazwa udongo. Shamba hili limezungushiwa mfumo maalamu wa maturubai meupe ambao unazuia mwanga mwingi kuingia ndani na wadudu kushambulia.

Mbegu bora ndiyo ile inayopandwa shambani, kilimo hiki cha umwagiliaji kinarahisisha mbegu iliyopandwa kutoa mche uliokuwa mzuri, hivyo mkulima anakuwa na uhakika na mbegu aliyoipanda.

Hiki ni kifuko kilichohifadhiwa mbegu ya maboga ndani yake, inapicha ya maboga mawili yenye rangi nzuri ya kuvutia, hivyo mkulima anapokuja kununua mbegu hii huwa na uhakika wa kununua mbegu iliyokuwa bora.

Hiki ni kitalu cha miche yaani sehemu ambayo mkulima amejaza udongo katika vikopo vya plastiki vyenye rangi nyeusi na baadae kupanda mbegu, mbegu hiyo imeshaota hivyo ni ishara tosha kuwa mbegu iliyopandwa ni mbegu nzuri na bora.

Hizi ni nafaka za chakula ambazo zimejazwa katika viroba vikubwa na kuwekwa wazi hivyo mkulima anapoandaa shamba lake tayari kwaajili ya kupanda mazao huja sehemu hii kununua nakwenda kupanda

Mbegu bora inapooteshwa utoa miche iliyokuwa mizuri, kilimo cha umwagiliaji kinachotumia mipira. Hudondosha matone ya maji katika kila shina la mmea huo, na kuwezesha mche huo kukua vizuri na baadae kuja kuzaa.

Huyu ni daktari wa nifugo, yupo katika mabanda yake ya kufugia mbwa, mbwa hawa wenye rangi nzuri nyeusi za mchanganyiko, wanachezacheza na kurukaruka katika mabanda haya yaliyotengenezwa kwa malighafi ya mbao, bati pamoja na wavu wa seng'enge.

Daktari wa mifugo hufuga wanyama wadogowadogo katika vibanda hivi vilivyotengenezwa kwa malighafi ya mbao, pamoja na bati vinavyoweza kuhamishika kwa urahisi hivyo mbwa au paka huweza kufugwa vizuri katika vibanda hivi.

Hawa ni madaktari wa mifugo waliovalia mavazi meupe na wengine wamevalia mavazi ya bluu, wapo na mkoba wao uliojaa vifaa kwa ajili ya kuhudumia mifugo, namna hii ni bora na nzuri kwa sababu mifugo yetu inakuwa vizuri.

Daktari wa mifugo hufugia wanyama wadogowadogo wakiwemo mbwa na paka katika vibanda hivi vidogo, vilivyotengenezwa kwa malighafi ya mbao pamoja bati, hivyo huwekwa vibanda hivi ni njia rahisi ya kumfugia mnyama ili kuweza kukua vizuri.

Daktari wa mifugo hutumia vibanda vidogovidogo vyenye wavu ili kuweza kufugia wanyama kama paka pamoja na mbwa. Ndani ya vibanda hivyo kuna sahani mbili za chakula ambazo anatumuia mnyama huyo kula.

Hawa ni mbwa wawili wenye rangi nyeupe na rangi mchanganyiko, wako katika kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa malighafi ya mbao pamoja na bati, kinachoweza kuhamishika hivyo kibanda hiki ni kizuri sana kwa ajili ya kuwafugia mbwa hawa.